Sindano na dawa hizo ambazo ziko kwenye vyupa na chupa hizi imeandikwa yellow fever . Yellow fever ni dawa ya kutibu Malaria wakati mtu anaugua kwa magonjwa hayo.

Sehemu hii ni sehemu ambapo kumepatikana ajali baina ya gari na gari hilo la mafuta. Kuna mkasa wa moto ambao umeweza kutokea na watu wameweza kuumia na hasara imeweza kutokea katika eneo hili.

Sehemu hii ni sehemu ambayo kuna ukame, watu wameweza kusafiri kutoka eneo zao kuja kuchukua maji katika jumba hili ambalo lilijengwa na serekali ili kutoa maji na kuweza kusaidia watu hao.

Dawa hizi ambazo ziko kwenye boxi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye hali nzuri wakati mtu anaugua kwa magonjwa anaweza kupata dawa hizi na kuweza kufungua na kumeza dawa hizi ili kumpea nafuu.

Teknologia ya sasa ambayo inafanya kunyonya maziwa kwa ng'ombe, na kuhifadhi maziwa kwa ng'ombe, teknologia hiki pia huweza kuchunga titi la ng'ombe ili isiweze kuwa kwa madhara.

Sanaa hizi ni vitu ambavyo vilikuwa vinatumiwa katika miaka za enzi na bado pia watu wanatumia kukiwa na sherehe na pia kukiwa na jambo lolote. Vifaa hivi vinaweza kutumika .

Sindano na dawa hiyo ambayo iko kwa chupa ni dawa ambayo mtu anaweza kuchanjwa kwa kuwa labda anaugua kwa ugonjwa ama dawa hii inatumiwa ili asiweze kupatwa na magonjwa haya kama magonjwa ya Corona.

Dawa hii inatumiwa wakati mtu anaugua kwa magonjwa ama kuna magonjwa ambao ameweza kuathirika. Dawa hii inamezwa kutumia maji na inaweza kuleta nafuu kwa mtu aliye mgonjwa.

Kuna mazungumzo ya daktari na mtu ambaye ameenda kupata mazungumzo hiyo. Daktari anaweza kumzungumzia jinsi anavyoweza kutumia dawa ambalo ameweza kumpea.

Mtoto huyu ameweza kupata chanjo cha mkono wake na chanjo hiyo inasaidia ili asiweze kuambukizwa na magonjwa. Magonjwa haya ni kama magonjwa ya polio.

Mtu huyu anaweza kupiga dawa kwenye meza chini kwa kuwa kuna vidudu ambavyo vimeweza kupatikana kwenye nyumba hii, dawa hii inaweza kuua dudu hivi ili isiweze kuleta magonjwa.

Hapa ni kwenye wodi ya watoto, ambapo watoto wanazaliwa hapa na mtoto akizaliwa, madaktari wanaweza kumchunga mtoto na kumfunika ili asiweze kupatwa na baridi.

Kuna sherehe ambayo imeanzwa kupangwa katika eneo hili na sherehe hii inazungumza na ukingaji wa mwili. Unafaa kukinga ili usiweze kupatwa na magonjwa.

Hospitali humu kuna madaktari ambao kuna kazi wanayofanya . Madaktari hawa wanafanya oparesheni katika hospitali hili kusaidia mtu ambaye alikua mgonjwa na angetaka kufanyiwa oparesheni . Madaktari hawa wako kumsaidia.

Wamama hawa wanafanya kazi ya ushonaji. Wanashona nguo tofauti tofauti ili watu waweze kuvaa na kutumia kwa mavazi yao.

Dawa hizi ambazo ziko katika meza ni dawa ambazo zinatengenezwa na vinasaidia katika mtu akiwa na maumivu. Dawa hizi pia mtu anaweza kumeza akitumia maji ili kuweza kumsaidia kwa hali.

Kwenye hospitali kuna oparesheni ambayo inaendelea na madaktari hawa wanaweza kusaidia watu hawa ambao wanafaa kufanyia oparesheni kwa kuwa kuna jambo ambalo limewafanyikia.

Mtu huyu ameweza kulazwa kwenye kitanda katika hospitalini, anapata matibabu na kufanyiwa zoezi kwenye mguu wake. Daktari huyu anamfanya zoezi ili aweze kupata nafuu.

Katika hospitalini, kuna daktari ambaye anaweza kupima macho na kuona hali ya mtu kama macho yake iko sawa, Kama ako mgonjwa kwa macho anaweza kumtibu huyu.

Hapa ni shule ya watoto ambapo wameweza kuvutiwa tangi na maji yameweza kujazwa. Tangi hii inajazwa maji safi ambao wanafunzi wanatumia maji hii ili wanawe na kutumia kwa usafi.

Mahali hapa ni mahali matakataka zinamwagwa na watu hawa wanakusanya takataka hizi ndo ifanye sehemu hii ikuwe safi.

Dawa hii na sindano inatumiwa wakati mtu anachanjwa. Mtu anapochanjwa dawa hii ya yellow fever inaweza kudungwa kwa mtu wakati mtu anaugua kwa magonjwa kama ya malaria

Madaktari wameweza kuenda kijiji baada ya kijiji kwa kuwa kuna mafunzo ambayo inaendelea kwa madaktari hawa wakifunza wanakijiji hawa.

Watu hawa wameweza kusizanya vitakataka ili kuweza kuizuia vijitakataka hivi kuweza kuizia kwa madhara kwa magonjwa mengi.

Mama anapendezwa na maji hio safi. Ni maji ambayo yametengenezwa na yatumika kukunywa. Sehemu hii ni mahali ambapo kuna ukame na serikali imeweza kuwasaidia kutengeneza mahali ambapo wanapata maji safi.

Kuna dawa ya Vitamin D , ambapo imewekwa kwenye meza. Dawa hizi inasaidia mtu kupata nguvu na kupata nguvu ya kula na kutoshikwa na magonjwa.

Dawa hizi ambazo ziko katika boxi ni dawa ambazo zinaweza kutumika kwa wakati mtu ameweza kuugua kwa magonjwa ya miseli na kuumwa na miguu, dawa hizi ni dawa ambazo zinaweza kumezwa na mtu anaweza kupata nafuu kumeza dawa hizi.

Hapa ni soko mahali kuna watu ambao wanapiga dawa. Dawa hii ambao inaekwa hapa inasaidia vidudu na vinatoa vidudu hivi ambavyo vinaweza kula na kuharibu mazao ambazo ziko katika soko hili.

Eneo hili ni eneo ambalo hakuna mvua, kuna ukame ambao umetokea eneo hili. Watu wameweza kupanga laini wakingoja kuchota maji hiyo ambao inatoka katika tangi hizo.

Vifaa hivi vimeweza kutengenezwa na vinatumika kwa wakati kuna sherehe na wakati kuna vitu ambavyo vinaendelea, vifaa hivi vinaweza kuchukuliwa pale.

Kwenye meza kuna boksi ambayo ni boksi ya dawa na dawa hii imeweza kuwekwa na kufungwa vizuri ili isiweze kuchafuka ndio ilete magonjwa mengine.

Chumba hichi ni chumba cha hospitali. Wakati mtu analazwa, analetwa katika kituo hiki na anaweza kujionea habari zinazoendelea kwa kuwa kuna televisheni hapa.

Kuna dawa ambayo mtoto huyu mdogo anaweza kupewa na dawa hii inaweza kumsaidia kuwa asiweze kuambukizwa na magonjwa kama ya Polio.

Mtoto huyu anaweza kupata dawa kupitia kwenye mdomo. Dawa hii ni dawa ambayo inaweza kumsaidia ili asipatwe na magonjwa kama magonjwa ya polio.

Dawa kwenye chupa hizi ni dawa ambazo zinatumiwa kutibu watu ambao ni wagonjwa na kukunywa hizi zinasaidia kushikwa na virusi kama vile za korona na ugonjwa mwengine.

Daktari ako hospitalini akiwa anaona hali ya mtoto ikiwa kama ni mzuri. Mtoto huyu kama ako kwenye hali nzuri daktari huyu anaweza kumpima.

Daktari na mlinizi askari wanaweza kufanya usafi wa kuosha mkono, hii inaweza kusaidia kutopatwa na magonjwa ambayo unaweza kuambukiza ukiwa mchafu.

Kifaa hiki ni vifaa ambavyo mtu ama mganga anatumia anapofanya uganguzi wake, vifaa hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kwa hali ambayo si mzuri.

Dawa hizi za M-M-R ni dawa ambazo zinatumiwa wakati mtu ako mgonjwa. Dawa hizi zinadungiwa kwa mwili ili mtu aweze kupata nafuu na kuweza kupona.

Mtoto huyu amelazwa katika hospitalini na anaweza kusaidiwa na madaktari ambao wamevaa barakoa na wanaonekana wakifanya oparesheni.

Eneo hili ni eneo ambalo watu wanaenda kuchota maji na maji hayo ni maji ambayo yametengwa na serekali na kuweza kutoa maji masafi ambayo yametumiwa kunywa na kwa matumizi yao.

Katika eneo hili kuna mporomoko wa ghorofa kubwa ambayo imeweza kuporomoka na kuweza kuleta hasara katika eneo hili na watu wamesimama kwenye ghorofa hili ambalo limeweza kuporomoka.

Kuna sindano na dawa la *mmr vaccine* hii dawa inatumika wakati mtu yuko katika hali mbaya, anaweza kudungiwa dawa hii na dawa hii inamwezesha kuwa na afya mzuri.

Kuna mporomoko ya nyumba ya ghorofa, ambayo umeweza kuleta hasara katika eneo hili .Hasara kubwa , watu wameweza kuzipoteza vitu vyao katika mporomoko huu wa ghorofa hili .

Dawa hii ya ferolacks ni dawa ambayo inaweza kusaidia mtu ili kupunguza maumivu mtu alikuwa nao. Na anaweza kuwa na tiba ukitumia dawa hii.

Mama huyu, ameweza kupata chanjo, kwa mkono wake wa kushoto. Chanjo hii ni chanjo inaweza kumsaidia ili asipatikane na kupatwa na magonjwa, kama virusi ya korona.

Dawa hii katika duka hili ni dawa ambayo inaweza kutumika katika usaidizi, unaweza kutumika wakati mtu amegonjeka na pia anaweza kupata usaidizi akimeza dawa hii.

Dawa hii ya SOl-D ni dawa ambayo mtu anaweza kutumia ili kumsaidia wakati anaugua kwa magonjwa ya mwili wake. Anaweza kutumia dawa hii ili apate nguvu.

Daktari huyu anaweza kuivuruta dawa kwa sirinji hili ili kuweza kulidungia dawa hili kwa mwili wa binadamu kuweza kuizuia kwa mgonjwa.

Dawa hii ni dawa ambayo inatumika wakati mtu anaugua kwa ugonjwa na pia mtu anaweza kutumia dawa hizi ili kuweza kumsaidia apate nafuu.

Mtoto huyu anaweza kupatwa chanjo hiyo kwenye mkono wake wa kushoto na chanjo hiyo inaweza kumsaidia asiwezwe kupatwa na magonjwa kama Polio.

Daktari ameweza kuandika kijikaratasi ndogo na jinsi anavyoenda kutumia dawa hizo ambazo amepewa kwenye hosptalini . Dawa hizi zinaweza kumezwa kutumia maji ili uweze kukupa nafuu.

Kuna usafi ambayo inafanyika kwa mtu huyu, ambaye anaweza kuosha mkono akitumia sabuni, ili kuithibisha usafi wa mkono hiyo.

Kuna kifaa hiki cha iron ambayo inaweza kumpa mtu aweze kuwa na nguvu wakati mtu labda alikuwa mgonjwa na ameweza kupata nafuu. Mtu ameweza kutumia dawa hii ili aweze kurudisha nguvu yake.

Dawa hii ya ebrufeni ni dawa ambayo unaweza kuitumia wakati unaugua na magonjwa kama kuumwa na kichwa ama mwili ukiwa na maumivu yoyote. Unaweza kumeza dawa hii ya ebrufeni na inaweza kumsaidia ili kupunguza uchungu.

Dawa hii ambayo iko kwenye meza ni dawa ambayo mtu anaweza kutumia na kutibu wakati mtu ameweza kuugua kwenye ugonjwa kuweza kumezadawa hii ili iweze kumsaidia na kupata nafuu.

Katika shamba mimea ikieza kupandwa kuna vidudu ambavyo vinaweza kushika mimea, kitu ambacho mtu anafaa kufanya ni kupiga dawa ili kuwezesha kutoshikwa na vidudu hivi.

Dawa hii ya Granberry Pills, ni dawa ambayo inasaidia mtu akiwa na magonjwa katika mwili wake. Ugonjwa hii inasababishwa na kufanya tabia mbaya na kuweza kuambukizwa na mtu ambaye ameambukizwa, dawa hii inasaidia mtu ili aweze kupona.

Kuna mafuriko katika eneo hili na mafuriko yameweza kuleta hasara mingi kwa kuwa yameweza kubeba vitu vya watu na pia watu wameweza kupata shida ya maji na kubeba vyombo zao ambazo wanaweza kutumia kwa matumizi yao.

Sehemu hii imeweza kuporomoka na watu wanaonekana wakitazama mporomoko huu wa mtoni, na pia umeweza kuleta hasara mingi kwa kuwa watu hawawezi kusafiri kutoka Upande mmoja hadi mwingine.

Kuna sindano na dawa ambayo iko kwa chupa na dawa hii inaweza kutumiwa kutibu na kuchanja watu ambao wameweza kupatwa na magonjwa ili waweze kupata nafuu.

Dawa hizi za Vitamin D3 ni dawa ambazo mtu anaweza kutumia ili kuweza kumwezesha awe na afya mzuri na dawa hizi ni mzuri sana katika hali ya mtu kuitumia.

Dawa hii ya yellow fever ni dawa ambayo mtu anaweza kuchanjwa kwa sindano kwa kuwa ako na hali si mzuri ya mwili wake na chanjo hii ni chanjo ambayo mtu anachanjwa kwenye mkono wake wa kushoto.

Mtu huyu anaweza kupata chanjo na chanjo hii ni chanjo ya Corona na chanjo hii inasaidia kutoambukizwa na magonjwa yanayofanya mtu kuwa mgonjwa kama ugonjwa wa Corona.

Dawa hii ya EC Iron ni dawa ambayo inapatikana katika nchi yote na dawa hii inaweza kusaidia mtu aliye mgonjwa na akitumia dawa hii anaweza kupata nafuu na kupona.

Mzee huyu ameweza kupata chanjo ambayo ime dungwa mkono wake wa kushoto na chanjo hii ina weza kumsaidia asieze kuambakizwa na magonjwa kama Corona.

Wakulima hawa wanaweza kunyunyizia dawa katika mimea yao ili kuizuia kupatwa kwa magonjwa mengi.

Katika eneo hili Kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea baada ya mvua kubwa kunyesha na mafuriko haya yameweza kuleta hasara kwa kua magari yameweza kuloa kwenye maji hii na magonjwa yanaweza kuadhiri watu wao kwa kua vioo vimeweza kujaa na kubebwa na maji haya.

Sindano na dawa hii ambayo iko kwenye chupa ni dawa ya measle, rubella, mumps . Ni dawa ambayo watoto wanadungwa wakati wanaugua na magonjwa kama haya.

Vifaa hivi ni vifaa ambavyo vimeweza kutengenezwa na vinauzwa katika kibanda hiki vifaa hivi vinatumiwa wakati kuna sherehe na wakati kuna jambo lolote la furaha.

Dawa hii ya daktari Abdellah Herbal ni dawa ambayo inatumiwa kutibu ugonjwa wa covid na ugonjwa hii inaweza kuambukizwa kwa haraka na dawa hii inaweza kuzuia ugonjwa hiyo.

Kituo hiki ni kituo ambacho ni mahali ama sehemu ambapo imeandaliwa kuwa wakati mtu anataka kupumzika anaweza kufika katika eneo hili.

Muarubaini Herbal ni dawa ambayo inategenezwa kutoka mmea wa mti na dawa hii inaweza kutumika kwa matumizi ya mtu anapougua kwa magonjwa anaweza kutumia dawa hii ya Muarubaini.

Sindano na dawa ambayo iko kwa chupa inatumiwa wakati mtu anaugua kwa magonjwa. Anaweza kudungwa sindano kwenye mkono wake ili kusaidiwa kutoambukizwa na magonjwa kama ya corona.

Mtoto huyu mdogo anaweza kupata dawa kupitia kwenye mdomo wake. Dawa hio ni dawa ya Polio na inaweza kumwezesha mtoto awe na afya mzuri na asiweze kupata magonjwa kama hayo.

Chanjo kwa watoto ni kitu cha maana sana unapata watoto wanapozaliwa huwa wanapewa chanjo baada ya miezi sita hivi huwa wanapewa chanjo pia na kuna mfuatilio fulani wakati wa miaka moja au mbili huwa wanachanjwa tena, na husaidia kuzuia magonjwa fulani katika afya ya mutoto.

Kuna magonjwa mengine ya kuambukizana, sasa Kenya kama nchi ama serikali inaeza kusaidia watu Kwa kuleta Chanjo ambao inasaidia kuzuia kusambaza Kwa magonjwa haya. Unapata serikali unaleta chanjo katika vituo vya afya kwenye soko na mengine hata kanisa ambapo inasaidia kurekebisha au kueka chini magonjwa ya chanjo.

Kwenye siku hizi, kuna mashini mingi zimeweza kutokea isaidie watu kutibiwa. Kama kuna yenye inaweza kutumiwa kuangalia macho kama macho yako mizuri before kabla ya kupeana dawa. Wakati mashini hizi hutumia, kuna shida fulani unaangaliwa na dawa yenye inahitajika kutumika.

Daktari anajaribu kuangalia ripoti ya mgonjwa ambaye alikua amechukua apa awali . Daktari pia huyu amekua amepatika na ugonjwa fulani sasa huwa anadhibitisha ili ajue ugonjwa ambae baadaye atakua atampea matibabu.

Ugonjwa wa meno umekuwa jambo ambalo ukera sana. Unapata wakati mgonjwa amekuwa mgonjwa amepata hitilafu ya meno, huwa anaenda katika huduma mahali ambapo wanaweza kusaidiwa. Hiyo hospitali wanaweza kung'oa meno na wako na mashini za kutumia kung'oa meno au kupeana huduma hizo za kusaidia ili kutoa uchungu hizo.

Kuna idara fulani huwa inaleta maji katika vijiji, katika maduka au kwenye jiji. Huwa inasaidia kuleta maji masafi ili kuzuia magonjwa. Maji haya huwa umetibiwa ambao unaweza kunywa, unaweza osha vyombo au kuosha vitu zozote, kuosha nyumba lakini haina madhara yoyote.

Hospitali husaidia sana. Kuna magonjwa ambao unahitaji kuenda hospitali. Kuna hospitali ya watoto. Kuna hospitali ya watu wakubwa. Unapata wakati mgonjwa ameenda hospitali anaeza kubaki kwenye hospitali ama anaeza kuhudumiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani lakini baadaye huwa amepata matibabu mazuri yenye inaeza saidia kurejesha afya yake.

Hapa tunaona ni chumba cha ni hospitali na ni chumba cha kujifungua kwa kina mama, wamama hujifungua hapa na tunaona daktari amekumpatia mtoto ambayo amezaliwa na ni jambo la busara sana kujifungua katika hospitali, maana Kuna madaktari ambao wanaweza kusaidia mtoto apate afya mzuri.

Hopsitali ni mahali ambao tunapata matibabu. Wakati umekuwa mgonjwa utaeza kudungwa sindano ama unaeza pewa dawa. Lakini wakati unadungwa sindano, dawa ya sindano huwa inafanya kazi kwa haraka sana na inaingia kwenye damu kwa upesi na kwa unyenyekevu zaidi.